Moto mkubwa wa msituni umetokelezea kwenye kilima. Miale ya moto ni rangi ya machungwa na njano, huku ikiteketeza mimea mikavu na miti. Moshi mzito umejaa hewani na miti mingine iliyoteketea inaonekana. Hali ni taswira ya kutisha ya moto wa msituni.

Ni kisa ambayo jengo la ghorofa limeporomoka na limebaki tu rundo la vifusi . Watu wamekusanyika karibu na eneo hilo huku baadhi yao wakitumia simu zao kupiga picha au video. Hali hii inaashiria kasoro katika ujenzi wa hili jengo.

Ni tangazo la Maasai Herbal Clinic ambalo ina nembo yenye tikiti maji, mbegu na kile kinachoonekana kuwa mimea ya jadi kwenye kinu na mchi. Maandishi ya tangazo yako kwenye Kiswahili yakitangaza tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania na inajumuisha nambari ya simu kwa maelezo zaidi.

Mwanamke aliyevalia hijabu ya manjano amamshikilia mtoto, huku mtaalam wa matibabu aliyevaa sare ya bluu nyepesi, akichunguza mkono wa mtoto. Mtaalam huyu ambaye amevaa miwani na stethoskopu, anajishughulisha na kazi hiyo. Chumba hicho, kina kuta za zambarau na inaonekana kuwa ofisi ya daktari au kliniki.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na watoto wamesimama kwenye maji ya matope inje ya chumba cha kitamaduni, maji yanafikia hapi magoti, wengine wanashughulikia hicho chumba, huku wengine wamesimama tu kwenye maji, hali hii inaonyesha jamii iliyoathiriwa na mafuriko ya maji.

Mwanaume aliyevalia koti lenye nembo za WHO na UN anampa mtoto tone la dawa ya kukunywa. Mtoto huyu anashikiliwa na mama yake. Kuna wanawake wengine waliosimama karibu nao. Wote wako nje ana watu waliovalia fulana za njano wanaonekana nyuma. Jambo hili linaashiria kampeni au tukio la afya ya umma.

Ni mwanaume mmoja hapa, ambaye anatumia kifaa cha mazoezi ya viungo, kufanya mazoezi ya mikono. Ameketi na anasaidiwa na mtu mwingine, pengine mtaalam wa tiba ambaye amesimama nyuma yake. Eneo hili linaonekana kuwa ndani ya kliniki, na shughuli hii inaashiria urejeshaji wa afya, kupona au zoezi maalum.

Mtu aliyevaa suti ya kinga ya manjano, glovu na barakoa, ananyunyuzia dawa kwenye mimea shambani. Amebeba tanki la kunyunyuzia mgongoni na anatumia mrija wake kunyunyuzia mimea. Shamba lina safu za mimea na karatasi za plastiki chini. Hali inaonyesha mtu akifanya udhibiti wadudu wa kilimo.

Wataalamu wawili wa kike wa matibabu wanahudumia mtoto mchanga katika kifaa cha kutunza watoto wachanga cha hospitali. Wote wamevaa sare za matibabu, barakoa na nyavu za nywele. Mtoto amelala ndani ya kifaa cha kutunzwa akiwa ameunganishwa na vifaa mbalimbali vya matibabu. Hali ni katika kitengo cha watoto wachanga au kitengo cha uangalizi maalum cha hospitali.

Daktari wa meno aliyevalia barakoa na koti jeupe la maabara anamuchuguza mgonjwa mdomoni mwake, mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari wa meno anatumia kioo na kifaa cha kuchunguza meno. Hali ni ya cliniki au ofisi ya daktari wa meno.

Ni wauguzi wawili waliovalia sare za bluu wanaohudumia watoto wachanga katika mashine za kuhifdhi watoto. Chumba hicho kimepambwa kwa kuta za bluu zenye michoro ya viputo. Hali hii inaonyesha wodi ya watoto wachanga au wodi ya uzazi ya hospitali, ambapo wafanyakazi wa matibabu wanatoa huduma kwa watoto wachanga labda waliozaliwa kabla ya wakati au wanaohitaji uangalizi maalum.

Wanaume wawili waliovalia suti wamesimama mbele ya jengo ndogo ya kutoa maji yenye madumu kadhaa ya manjao chini. Umati wa watu wakiwemo baadhi wenye kamera wamekusanyika karibu nao. Hili linaashiria tukio la umma labda uzinduzi wa mradi mpya wa maji ambapo jamii hii itakuwa inapata maji safi.

Mama ameshika mtoto wake huku mtaalam wa afya anayeonekana kuwa ni muuguzi anashirikiana na yeye. Mtoto amefungwa kwenye blanketi jeupe na mazingira yanaonekana kuwa ni kliniki na hili linaonyesha uchunguzi baada ya kujifungua au ni ziara tu ya kawaida ya kiafya.

Katika mazingira hili tunapata mtaalam wa afya aliyevaa mavazi ya buluu, barakoa, na glovu anaye anamchunguza mgonjwa mdomo wake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti akiwa amevaa kitambaa cha buluu mbele ya kifua chake. Hali hii inaweza kuwa inawakilisha ukaguzi wa meno au uchunguzi wa matibabu ya mdomo.

Mtaalam wa matibabu aliyevaa barakoa na sare ya manjano, anatayarisha chanjo. Anashikilia chupa ndogo mkononi mmoja na sindano kwa mkononi mwingine, huku akivuta kimiminika kutoka kwenye chupa hadi kwenye sindano. Hali hii inaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Mama anayetabasamu, ameketi kwenye kitanda cha hospitali akimshikilia mtoto mchanga aliyevikwa blanketi. Amevaa gauni ya hospitali ya kijani na mtoto amevaa kofia ndogo. Mandhari inaonyesha wodi ya hospitali na chandarua kimening'inia juu. Hili inaonyesha mama mpya na mtoto wake.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe, barakoa na wavu wa nywele, anafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa wa kiume. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga. Daktari wa meno anatumia zana mbalimbali kufanyia kazi meno ya mgonjwa. Hali ni katika kliniki ya meno ya kitaalam.

Foleni ya watu, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, wanasubiri katika eneo la wazi. Mbele kuna mwanamke mzee anahudimiwa na mtu aliyeketi kwenye meza. Watu wametetengana kwa mbali jambo linaloishiria tahadhari ya kujikinga. Hali inaonekana kuwa foleni rasmi ya huduma labda usajili au huduma inayosusiana na afya.

Wanawake wawili wanajitahidi kuondoa maji ya matope ya mafuriko kutoka jengo moja hapa. Mwanamke mmoja anajaza maji kwenye ndoo huku mwingine anatumia beseni kuyachota hiyo maji. Wote wawili wameinama na mmoja wao wakiwa amevaa barakoa. Hali hii inaonyesha athari za baada ya mafuriko za mvua nyingi.

Ni katika kituo cha chanjo ambapo watu wanapata sindano. Muhuguzi anatoa sindano kwa mwanamke aliyeketi huku mwanaume mwingine anasubiri karibu. Watu wote wamevaa barakoa na bango lililoko nyuma yao linatoa maagizo ya kujikinga na ugonjwa wa korona. Hili linasisitiza afya na utoa za usalama kwa umma

Ni timu ya madaktari watano huku wakafanya upasuaji katika chumba safi cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi ya upasuaji, barakoa na kofia za upasuaji na wamejikita kwa mgonjwa aliyefunikwa na kitambaa cha upasuaji cha bluu. Chumba kina vifaa vya kisasa vya matibabu, ikiwemo skrini kubwa inayoonyesha picha. Hili linaashiria mazingira ya matibabu ya kitaalamu na ya kisasa.

Katika mazingira hili tunapata daktari mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya matibabu huku akichunguza sikio la mgonjwa wa kike kwa kutumia othoscope na mgonjwa huyu anatizama mbele na mazingira haya yanaonekana kubwa kambi ya matibabu ya nje ambapo watu wamefikia kukiwa na watu wengi na hema zinazoonekana hapo nyuma.

Ni wodi ya watoto wachanga ambapo manesi wawili wanahudumia watoto wachanga kwenye vifuniko vya joto na vitanda vya watoto, huku chumba hicho kina vifaa vya matibabu kuashiria kitengo maalum cha kuhudumia watoto wachanga. Mandhari yake kijumla inaonyesha huduma ya matibabu kwa kitaalam kwa watoto wachanga.

Mtaalam wa afya mmoja hapa akiwa amevaa pete ya fedha kwenye kidole chake cha pete pia ameshikilia chupa ndogo mbili za glasi na sindano. Chupa hizi zinaonekana kuwa zimebeba madawa na moja ina kofia nyekundu huku pia amebeba sindano zikiwa zimeunganishwa ikionyesha maandalizi ya sindano ili aweze kudunga dawa.

Tunapata watu wawili wakiwa wamevalia suti nyeupe za kujikinga na pia kinga za mikono za bluu, huku wanasafisha nafasi za umma. Mtu mmoja anafuta kaunta, huku mwingine akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa, ili kuwa vijidudu katika eneo hilo. Hii inaashiria huduma ya kitala ambapo inalenga kuua vijidudu katika eneo hilo.

Ni mkono wa mtaalam wa matibabu ukiwa umevalia glovu ,ukishikilia sindano karibu na chupa ndogo iliyoandikwa kwa kiingereza vaccine .Mandhari nyuma ni bluu tupu. Picha hii inaashiria wazi mchakato wa chanjo au sindano ya kimatibabu.

Mwanamke aliyevaa hijabu nyeusi amesimama katikati ya eneo kame na lililotengwa, huku ardhi ni ni kavu na nyekundu, na mabaki ya wanyama kadhaa waliokufa labda za mbuzi au kondoo yakiwa yametawanyika karibu na mguu yake. Pia miti zilizomzunguka ni machache na pia inaonekana zimekufa. Hili linaonyesha ukame mkali.

Ni mtaalamu wa matibabu ambaye amevaa koti jeupe la maabara na glovu akimpa chanjo mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke na mazingira yanaonekana kuwa kliniki yenye shughuli nyingi ambapo kuna watu wengi na watoto wakiwa wakionekana hapo nyuma na inaonyesha mpango wa afya ya umma kama kampeni ya chanjo.

Katika kituo hichi ambacho ni kliniki, tunapata mfanyakazi wa afya aliyevaa nguo za bluu huku akimdunga mtoto mchanga aliyewekwa kwenye kitambaa. Mama ya mtoto amevaa koti jeusi na barakoa huku akimshikilia miguu ya mtoto kumtuliza.

Kwenye mazingira hili, tunapata wanawake wawili wakitembea nje katika eneo linaonekana kuwa ni makazi rasmi ya kijiji kimoja. Ambapo tunapata kuna nyumba na afisi zilizochoka. Kuna mwanamke mmoja ameshika kipaza sauti na amevaa barakoa akionyesha anawezakuwa akitoa tangazo au habari muhimu kwa jamii. Mwanamke mwingine anatembea kando yake akiangalia mbele.

Familia moja walioko katika chumba cha hospitali. Kuna mwanamke mmoja aliyevaa pajama za pinki na kitambaa cha kichwa cha bluu, akiwa ameketi karibu na mwanaume aliyeshika mtoto mchanga. Mtoto amevaa nguo nyekundu na kofia nyekundu ya santa, akionyesha huenda ni wakati wa msimu wa likizo. Mandhari ya jumla inaashiria uchangamfu na uzazi mpya.

Ni tangazo la Siha Headache Solution bidhaa kutoka Doctor Ishmael na inatibu maumivu ya kichwa na kizunguzungu. Tangazo hii lina picha kadhaa za watu wakiwa wameshika vichwa vyao kwa maumivu zikionyesha tatizo. Maandishi kwa kiswahili na kiingereza yanaangazia bidhaa za faida hii ya ikiwemo inatibu na kuondoa kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa na kizunguzungu ya mara kwa mara.

Katika kituo hiki, tunapata daktari wa macho ambaye ni mwanamke, aliyevaa koti jeupe la mahabara na miwani, huku akichunguza macho ya mgonjwa kwa kutumia mashine maalumu. Mgonjwa ameketi na kuangalia kwenye mashine. Nyuma kuna chati za anatumia za binadamu na macho ukutani. Hali hii inaonyesha wazi uchunguzi wa macho wa kitaalamu katika kliniki.

Katika tukio hili tunapata sindano ya chanjo ikiwa inatolewa labda kama sehemu ya mpango wa afya ya umma huku mkono wa juu wa mtu ukipakwa pamba na mtu aliyevaa koti jeupe. Mtu anayepokea sindano amekuwa ni kipara. Pia kuna watu wengine wanaoonekana nyuma ikionyesha mazingira ya umma.

Katika tukio hili, tunapata mfanyakazi wa afya aliyekuwa amevaa koti jeupe la maabara huku akimpa chanjo mtoto anayeshikiliwa na mamake. Pia kuna mtu mwingine hapo nyuma aliyekuwa akishika bakuli dogo. Mazingira haya yanaonekana kuwa kituo cha matibabu cha nje, labda kampeni ya chanjo. Pia kuna sanduku la njano la taka lenye alama za hatari zikionekana kwenye meza.

Ni chupa ya plastiki iliyojaa kioevu chekundu ambapo nikinywaji au bidhaa ambalo ni dawa. Chupa hili linakifuniko cheupe na lembo ambayo ni ya kijani kibichi na sehemu za sambarau iko hapo chini. Nembo yake iko na chapa ya HB Harvest, inaonekana juu ya nembo, na neno Arrow Red limeandikwa wazi kwenye herufi kubwa.

Katika kituo hichi, tunapata daktari wa meno aliyevaa barakoa na koti jeupe akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, huku mazingira yakionekana kuwa kliniki ya meno na kikamilifu kuna vifaa vya kitaalamu kama vile skrini na vifaa mbalimbali na hii inamaanisha wazi kwamba mtaalamu wa matibabu anatoa huduma za meno.

Ni katika tukio la uchunguzi wa macho ambapo kuna mtaalamu wa macho akiwa amevaa koti jeupe la maabara akiwa ameketi akimwangalia mgonjwa wa kike. Huyu mgonjwa ameketi kwenye mashine ya uchunguzi wa macho na wanaangaliana huku mtaalamu anaonekana akieleza kitu na kumpa mgonjwa maelekezi wakati huo wa uchambuzi wa macho.

Wanawake hawa wawili wakiwa wanachota maji kutoka kwenye chanzo cha asili cha maji, ambacho huenda kilichimbwa, na ni katika mazingira ya miamba na ukame. Wanatumia madumu ya manjano na vyombo vidogo ili kuchota maji kutoka kwenye dimbwi hilo lenye matope. Mazingira hapa zinaonyesha mazingira yenye changamoto kwa upatikanaji wa maji.

Ni mwonekano wa angani unaoonyesha eneo kubwa lililofunikwa na maji ya mafuriko. Miti na baadhi ya majengo yakionekana kidogo juu ya maji. Barabara na daraja katika eneo hilo, pia limejaa na maji. Hii linaashiria athari mbaya za mvua mingi katika eneo hili.

Ni mwanaume mmoja hapa aliyevaa raba ya kijani na kofia ya kijivu huku akitoa sabuni kutoka kwa kifaa kilichowekwa kwenye ukuta. Huku amesimama katika eneo linaloonekana kuwa ni choo cha umma au sehemu ya kunawia. Na pia kuna sinki mbili nyeupe zinaonekana chini ya kifaa hicho. Kitendo hicho kinaashiria umuhimu wa usafi labda katika nafasi za umma.

Ni mazingira ya chanjo ya matibabu, ambayo inafanyika katika kliniki na mtu aliyevaa zare ya bluu anatoa sindano kwa aliyeketi ambaye amevaa barakoa. Mtu mwingine aliyevaa barakao ya kupumua ameketi karibu na watu watatu aliyevaa skrubu za bluu na barakoa amesimama nyuma yake. pango linahimiza hatua za kuzuia covid 19 .

Ni kundi la watu ambapo baadhi yao wakiwa wamevalia rasmi na wengine wamevalia kawaida, huku wakimzunguka mwanamke huyu aliyekuwa ameketi kwenye kitanda cha hospitali, na mwanamke huyu anakaa amezaa mtoto karibuni. Hili linaonyesha ni ziara za hospitali.

Ni kundi la wanawake wawili kwenye sehemu ya kuchotea maji katika mazingira ya vijijini. Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya blue na kilemba anaendesha mashine ya kutoa maji ya blue huku mwanamke mwingine akiwa amevaa shati jeupe anashikilia jerican ya njano na kukusanya maji. Mandhari ya nyuma inaashiria hadhi ya kilimo labda mimea ya mahindi. Hii inaonyesha upatikanaji wa maji katika jamii.

Ni wauguzi wawili ambao ni wakunga, huku wakimshikilia mwanamke mmoja hapa, watoto wawili wachanga walioviringishwa kwenye blanketi ili awaone. Watoto hao wanaonekana kuwa mapacha. Hili linaashiria sehemu ya hospitali ambapo zinawezakuamwa ni wodi ya wazazi huku wauguzi wanatabasamu na hali ya jumla ni ya furaha.

Ni daktari wa meno wa kiume akiwa amevalia koti la maabara, barakoa na taa ya kichwani, huku akimhudumia mgonjwa wa kike, na mgonjwa huyu ameketi kwenye kiti cha meno, huku mdomo wake ukiwa wazi na barakoa yake ya bluu ikiwa limeshushwa. Daktari huyu anatumia kifaa cha meno kumchunguza meno yake. Hili linaonyesha mazingira ya kliniki.

Ni mwanasayansi wa kiume ambaye yuko kwenye maabara akiwa amevaa koti lake jeupe la maabara na glovu za blue akifanya kazi kwa uangalifu na mrija ya kupima na sahani za petri katika mazingira ya maabara huku amejikita kwenye kazi. Pale nyuma kuna vifaa vya kutotolea ambazo zinaonekana wazi wazi.

Ni katika eneo la kliniki ya meno, ambapo mgonjwa mwanaume ameketi kwenye kiti cha meno, huku madaktari wawili wa meno, ambao ni wanawake wanamhudumia. Daktari mmoja wa meno, aliyevaa miwani ya kukuza, anatoa ishara ya kuinua kidole gumba na anatabasamu. Daktari mwingine anafanya kazi kwenye meno ya mgonjwa. Mandhari hii inaonyesha utaratibu mzuri na wenye mafanikio wa meno.

Katika tukio hili, tunapata daktari wa macho akimchunguza macho ya mgonjwa ambaye ni mwanamke. Daktari huyu ambaye ni mwanaume amevaa barakoa na shati lenye tai akiwa ameketi mkabala na mgonjwa huyu huku anatumia mashine ya kumchunguza macho, Mgonjwa anatazama ndani ya mashine huku kidevu chake kikiwa kimetegemea sehemu maalum. Mazingiri hili ni ya kliniki ya macho.

Ni jengo dogo la bluu na jeupe katika eneo kavu lenye mchanga. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika karibu nalo, wakiwa na madumu ya manjano na ndoo. Mwanamke mmoja anajaza chombo kutoka kwenye chanzo cha maji kwenye jengo hilo. Jengo lina mabango juu yake ikionyesha kuwa ni kituo cha maji au kituo kilichotolewa na shirika. Hali hii inaonyesha jamii akipata raslimali muhimu.

Ni chupa nne tofauti za virutubisho vya vitamin D kutoka bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye mandhari ya rangi ya waridi huku lebo zinaonekana ni pamoja na Nordic natural zero sugar vitamin D, NOW chewable vitamin D, whole herb and seed vitamin D na pure encapsulation vitamin D .

Ni watu kadhaa kwenye sehemu ya jamii iliyo nje ambapo ni kituo cha kunawa mikono kimeonekana na wazi huku mtu mmoja akinawa mikono na wengine wakisubiri. Watu wengi wamevaa barakoa ikionyesha ufahamu na hatua za afya za umma, labda wakati wa janga la korona la COVID-19 .

Katika kituo hiki tunapata madaktari wawili wa meno wa kiume, huku wakimhudumia mgonjwa wa kike kwenye klini ya meno. Madaktari hawa wote wamevalia sare za kazi, barakoa na glovu. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno na daktari mmoja anafanya kazi kwenye meno yake huku mwingine akimsaidia. Hii inaonyesha uchunguzi na utaraibu wa kitaalamu wa meno.

Ni sanduku mbili za Artemetha and Lumefantrine tablets, Lumifen, ambayo ni dawa inayotumika kutibu Malaria. Chini ya masanduku kuna pakiti moja kamili ya vidonge sita na pakiti nyingine inaonyesha upande wa nyuma na taarifa za bidhaa zinaonyeshwa pale.

Ni katika mazingira ya hospitali ambapo kuna mama mmoja akiwa ameketi kwenye kitanda na kumbeba mtoto wake mchanga. Mama huyu amevalia gauni la waridi na kitambaa cha kichwa chenye michoro ya bluu akimtazama kwa upendo mtoto wake aliyefungwa kwenye blanketi nyeupe na bluu yenye mchoro. Chumba kina kuta za bluu angavu na kuna chandaria kimening'inia. Vifaa vya matibau pia vinaonekana hapa.

Ni mtaalam wa matibabu ambaye amevaa kofia yenye taa na koti jeupe la maabara, akizungumza na mgonjwa. Daktari huyu ana sheria kwa mkono yake akionyesha maelezo. Na eneo hili linaonekana kuwa ni kliniki au tukio la matibabu ya jamii, ukiwa na watu wengine waliovalia makoti ya maabara na wagonjwa nyuma. Taswira ya jumla ni mashauriano au uchunguzi.

Ni tukio la chanjo linalofanyika nje, chini ya hema ambapo kuna mfanyikazi wa afya anatoa shindano kwa mwanamke aliyeketi . Wote, wafanyikazi wa afya na wagonjwa wamevaa barakoa . Hili linaonekana ni kama inaashiria mpango wa afya ya umma au kampeni ya chanjo.

Ni mtaalam wa meno ambaye huenda ni daktari wa meno wa kike huku akimhudumia mgonjwa wa kiume. Daktari huyu amevaa sare ya bluu, kofia kichwani na ako na barakoa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno amevaa miwani ya kinga ya rangi ya chungwa na mandhari imewekwa katika kliniki ya kisasa ya meno ikiwa na vifaa mbalimbali vya meno vikionekana hapo nyuma.

Ni mtaalam wa matibabu labda nesi akiwa amevaa nguo za kazi na stethoskopu huku akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Anaangalia chini mtoto huyu kwa upole ikionyesha utunzaji na umakini katika wodi ya watoto wachanga au wodi ya wajawazito hospitalini.

Ni wafanyikazi wawili wa afya, labda wauguzi ambao wamevaa sare nyeupe wakiinama juu ya kitanda cha hosipitali, huku wanahudumia watoto wawili wachanga waliofungwa kwenye nepi. Mtu wa tatu, labda mama, anaonekana hapo mbele. Mazingira hii yanaonekana kuwa hosipitali au wodi ya wajawazito ikiwa na kitanda na ukuta rahisi wa rangi pinki hafifu.

Ni mtaa uliofurika na maji mingi, huku watu kadhaa ikiwemo wanaume na watoto wakiwa wanaonekana hapa mbele, wanatembea kupitia maji yenye tope, na kiwango cha maji kinaonekana juu zaidi, kikifikia juu ya kifundo cha mguu. Majengo yenye paa ya mabati na mbuzi pia zinaonekana nyuma. Hali hii inaonyesha athari za mvua kubwa na mafuriko kwenye jamii.

Ni katika mkutano wa jamii, unao fanyika nje. Kundi la watu wameketi katika duara kwenye viti vya plastiki na madawati. Mwanamke labda kiongozi wa jamii au afisa wa afya amesimama katikati na anazungumza na kundi. Washiriki wengi wamevaa barakoa. Eneo ni la vijijini lenye jengo nyuma. Mkutano unaonekana kua ni kikao cha afya ya uma.

Katika tukio hili, tunapata mwanaume aliyevaa shuka ya kimaasai na barakoa ya blue akipokea chanjo

Ni mwanafunzi wa kike katika maabara ya sayansi akiwa amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usalama. Anatumia jiko la banseni kupasha moto katika kifaa kingine hapa. Wanafunzi wengine waliovaa koti za maabara, wanaonekana nyuma yake. Hili linaonyesha kipindi cha vitendo katika darasa la sayansi.

Katika tukio hili tunapata mwanamke aliyevaa nguo nyeusi akitumia kizima moto cha kundu kuzima moto mdogo ulio ndani ya ndoo kwenye eneo la lami nje. Mwanamke huyu amejikita kwenye kazi hiyo. Huku akishika kizima moto kwenye mikono miwili na kuelekeza kwenye moto. Tukio hili pia linaashiria ni mafunzo ya usalama wa moto.

Ni ndani ya hema kubwa la muda lililowekwa kama wodi ya matibabu. Kuna vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa kwenye safu, huku baadhi ya watu wakiwa wamelala ndani yake. Televisheni imewekwa ukutani. Hali hii inaashiria hospitali ya shambani au kituo cha muda cha matibabu, labda kwa ajili ya dharura au idadi kubwa ya wagonjwa.

Ni mfanyakazi wa afya ambaye amevaa sare za upasuaji na kofia ya upasuaji na barakoa iliyoshushwa, akitabasamu kwa upendo huku akimshika kwa upole mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi. Mandhari ya nyuma inaashiria mazingira ya hospitali, ambayo inatoa taswira ya hisia ya utunzaji na uhai mpya.

Ni maalum wa meno ambaye ni mwanamke aliyevaa shati jekundu na balakoa ya matibabu, huku ameketi na akimwelezea mgonjwa. Anashika mfano mkubwa wa meno ili kuonyesha. Mgonjwa mwanamke amevaa hijabu. Anashikiliza kwa makini na kuna kalenda na vifaa vingine vya meno kwenye dawati. Hali hii inaonyesha wakati wa mafundisho katika kliniki ya meno.

Katika kituo hichi ambacho kina nembo na jina ya kliniki ambayo ni Touch Dental Care, tunapata mwanamke mmoja, huku akitabasamu akiwa ameketi nyuma ya meza ya mapokezi. Hapa pia tunaona aina mbalimbali za uchaguzi za malipo kama EasyPay na M-Pesa na pia saa ipo ukutani na mpangilio wa jumla ni la eneo la mapokezi la kliniki ya meno.

Ni tukio la tiba ambalo linatokana na kampeni ya afya. Kuna mtaalamu wa matibabu, ambaye ni mwanamke amevaa glovu, huku akionekana akisafisha sikio la mwanamke mzee ambaye ameketi. Mfanyakazi wa pili wa matibabu ambaye pia ni mwanamke, amesimama anafuatilia utaratibu huo. Wafanyakazi wamevaa fulana zilizoandikwa kwa kiingereza, World Hearing Day. Mazingira inaonyesha ni clinic ya muda, labda hema.

Katika mandhari ya shamba, tunapata mtu mmoja akipuliza dawa kwenye mimea shambani kwa kutumia dawa ya mgongoni. Mtu huyu amevaa kofia na glovu na anatembea kando ya safu ya mimea. Dawa hiyo inaonekana kama ukungu inayotoka kwenye mrija, na mazingira yaonekana kuwa shamba kubwa au eneo la kilimo. Hali ambayo inaonyesha kazi ya kilimo hasa upulizaji wa dawa za wadudu au mbolea kwenye mimea.

Katika mazingira kame na yenye vumbi hili tunapata mwanamke mmoja akiwa amesimama katikati na amezungukwa na vyombo vingi vya plastiki ambavyo ni vya kuchotea maji. Huyu mwanamke amevalia rinda refu lenye mapambo na kitambaa cha kichwani. Watoto wanaonekana nyuma yake. Mmoja wao akiwa karibu na chombo cha kijani. Hili linaashiria hali ya uhaba wa maji katika eneo kame.

Ni tukio la mafuriko makali ambapo barabara na eneo la kuegesha magari zimefunikwa kabisa na maji ya mafuriko. Magari kadhaa yakiwemo magari madogo, mabasi, na malori yakiwa yamezama kwenye hili maji. Majengo pia yanaonekana nyuma ikionyesha ni eneo la mjini ambapo limeathirikwa sana na mvua kubwa.

Mwanamke mmoja hapa aliyevaa gauni la hospitali la buluu, ameketi kwenye kiti akishikilia mtoto wake mchanga aliyejifungia kwenye blanketi ya waridi, anamtazama mtoto huyo kwa macho ya upendo na ulezi. mandhari ni ya hospitali ambapo uwezekano mkubwa ni wodi ya watoto.

Kuna mfanyakazi wa afya hapa, aliyevaa barakoa na shati la manjano, huku akiongea na mama aliyemshikilia mtoto. Wameketi kwenye meza ndani ya kile kinachoonekana kama jengo la hema, huku kuna dawa ya kusafisha mikono kwenye meza. Hii inaashiria mazungumzo ya kiafya wa kimatibabu, labda katika kliniki au kambi ya matibabu.

Katika mandhari hii tunapata mwanamke kijana aliyekuwa amesimama mtaani akiwa amevaa barakoa ako na shati la mikono mirefu la rangi ya nyekundu, jeans na kibeti cha kiuno cha kijani, pia amevaa glavu na ameshika sanduku dogo jeupe na mifuko wa plastiki. Watu wengine wanatembea nyuma yake na hali hii inaashiria kuwa yeye ni muuzaji au anasambaza kitu.

Ni chumba cha hospitali chenye watu kadhaa, huku mfanyikazi wa afya amevalia sare na barakoa akiwa anainama juu kwa mtoto mchanga kwenye kitanda chake na huku pia runinga ikionekana hapo nyuma. Nyuma yao pia kuna mfanyakazi mwingine wa afya anaongea na mwanamke mjamzito. Hili linaashiria ni mazingira ya hospitali haswa katika wodi ya wazazi.

Ni mtaalam wa matibabu, ambaye ni daktari aliyevaa kofia yenye taa na koti jeupe la maabara akizungumza na mgonjwa. Daktari huyu anaashiria kwa mkono yake akionyesha maelezo na eneo lenyewe linaonekana kuwa ni kliniki ama ni tukio la matibabu ya jamii na kukiwa na watu wengi waliovalia makoti ya maabara na wagonjwa nyuma yao.

Ni mandhari yenye mfanyakazi wa afya aliyevaa barakoa na koti jeupe huku ameketi kwenye sanduku dogo la kupozea . Anaandaa sindano. Mbele yake kuna mwanamke amevaa mavazi ya kitamaduni ikiwemo shanga za rangi na kofia akiwa ameketi kwenye kiti. Mazingira ni eneo la kame la vijijini lenye vibanda vya kitamaduni na mimea michache nyuma.

Ni barabara iliyojaa maji ambapo magari kadhaa yamekwama. Gari moja limezama kwa kiasi na pia kuna mtu mwenye ako kwa pikipiki anayesukuma hilo pikipiki kwa maji marefu. Magari mengine madogo kama tuk tuk pia yanapitia kwenye hilo mafuriko. Hili linaashiria hali ya mafuriko makubwa lililoletwa na mvua kubwa. Hii inasababisha usumbufu wa usafiri.

Hili ni tukio la hatari za mafuriko ambapo kuna maboromoko ya ardhi. Mto mkubwa wenye tope unaonekana na miti uliong'olewa na vufuzi vikiwa vimerundikana upande moja. Sehemu ya barabara imeporomoka ndani ya maji. Umati wa watu pia umekusanyika kwenye ukingo mwingine wakiangalia uharibifu huu ii inaonyesha janga la asili na hatari zake za uharibifu.

Mgonjwa wa kiume amevaa barakoa akiwa amelala chali kwenye kitanda cha uchunguzi wa matibabu. Mtaalam wa afya, aliyevaa koti jeupe la maabara anamwongoza kufanya mazoezi ya mguu. Akipinda goti lake moja na hii inaashiria kipindi cha tiba cha mwili ambapo inatathmini uwezo wa kusonga.

Katika kituo hiki, tunapata daktari wa viungo ambalo ni mwanamke na amevaa koti jeupe, huku akimsaidia mgonjwa wa kiume wakati wa mazoezi. Mgonjwa huyu yuko mikono na magoti juu ya mkeka na daktari anamsaidia. Nyuma kuna kiti cha magurudumu kinaonekana na pia hii inaashiria wakati wa tiba ya viungo katika mazingira ya kliniki.

Katika hospitali hili tunapata daktari mmoja wa kiume aliyevaa koti jeupe la maabara akiwa amesimama karibu na kitanda cha hospitali, anatazama chini na kunyoosha mkono kuelekea begi la kijani na kuokoa uhai lililowekwa kwenye kitanda. Nyuma kuna vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya kupumulia vinaonekana.

Ni tukio kubwa la mafuriko ambapo gari kubwa ambalo ni lori limepinduka na kuzama katika maji ya mafuriko na maji haya yanatiririrka kwa kasi mno. Watu kadhaa wanaonekana nyuma wakiwa wamesimama kwenye maji mengi ikionyesha hali hatari. Mandhari hii inaonyesha uharibifu unaosababishwa na mafuriko, na athari zake za haraka barabarani.

Kwenye mazingira hili tunapata mwanamke mmoja aliyevaa shati la Pinki na sketi nyeusi huku akiinama karibu na bomba la maji ambalo maji linatiririka kuingia kwenye dumu lake la njano. Pia ameliweka kwenye beseni la bluu ambapo inaonekana kuwa hafifu. Anatabasamu ikionyesha kuridhika na kupata maji. Nyuma yake kuna nguo nyingi zimetundikwa kwenye kamba.

Katika mazingira hili, tunapata wafanyikazi wawili wa misaada wakiwa wamevaa vesti za bluu huku wakimpima joto mzee mmoja hapa aliyeketi kwenye kiti cha mbao. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyumba ya jadi ya udongo na nyasi na mwanaume huyu anaonekana kupokea uchunguzi wa afya labda nyumbani kwake. Hili ni tukio linaonyesha ni wakati wa janga la Corona.

Katika mazingira hili tunapata daktari wa meno ambaye amevaa sare za kazi barakoa na kofia ya kichwa, huku akimhudumia mgonjwa wa kiume. Mgonjwa huyu amelala kwenye kiti cha meno na amevaa miwani ya kinga. Tunapata pia kuna tray ya vyombo vya meno akiwa karibu na kiti, na kikombe chenye maji ya bluu kipo juu ya tray . Hili linaonyesha mazingira ya kawaida ya kliniki ya meno.

Ni mtaa uliofurika na maji, huku magari na watu wakipitia kwenye maji yenye matope. Katika sehemu ya mbele kuna mwanaume anasukuma mkokoteni ndogo, akitembea ndani la hilo maji. Pia kuna gari la wagonjwa la rangi majano na jeupe, lenye taa ambalo zinawaka likionekana katikati. Pia kuna magari mengine na umati wa watu wanapitia hapo.

Kwenye kituo hili tunapata mfanyakazi wa afya amevaa fulana jeupe na barakoa. Ameketi nyuma ya dawati la mbao, chupa ya sanitizer ya mikono iko juu ya dawati pamoja na faili. Mfanyakazi wa afya anaangalia chini kwenye faili huku mwanaume ameketi penye kiti cha plastiki mbele yake. Hali hii inaashiria mashauriano au mchakato wa usajili katika mazingira ya kliniki.

Ni mazingira la shamba wazi, tukiwa tunapata wanaume wawili wakiwa wamezungukwa na kundi kubwa la nzige. Wanaume hao wanajaribu kuwafukuza wadudu hao, huku mmoja akionekana akipiga makofi au akipepesa mikono. Hili linaonyesha uvamizi wa nzige ambalo ni changamoto kubwa cha kilimo na juhudi za kukabiliana nayo zikiwa zikiendelea.

Ni umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika karibu na mabaki ya moto. Majengo yaliyo mbele yao yakiwa yameteketea na kuharibika huku vifusi vikiwa vimetawanyika chini. Watu wanaangalia uharibifu na hali inaonekana ni ya huzuni. Hili inaonyesha kisa ya moto mkubwa katika makazi yaliyo jaa watu, pengine katika mtaa wa mabanda.

Ni wataalam wawili wa meno, mmoja mwanaume na mwingine mwanamke akiwa wanahudumia mgonjwa wa kike. Mgonjwa huyu amelala kwenye kiti cha meno na mdomo wake imefunguka. Wataalam wote wamevaa barakoa na glovu, mmoja akiwa anatumia kioo cha meno huku mwingine akitumia kifaa cha kutoa maji mdomoni. Hili linaonyesha matibabu ya meno katika kliniki.

Katika mazingira hii tunapata mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga, yakiwemo barakoa ya kupumulia, vifuniko vya maskio na glovu huku akiendesha mashine ya kutoa moshi mzito na shughuli ni ya kawaida ya hufanywa kwa ajili ya kudhibiti wadudu waharibifu kama vile kufukuza mbu na inaonyesha jitihada za kuboresha afya za umma.

Ni jengo dogo la rangi ya samawati hafifu ambalo liko na maandiko ya Kiingereza ya Hoya water project kwenye ukuta wake. Huku ikionyesha kuwa ni mahali pa kutoa maji. Kuna mwanamke mmoja aliyevalia blauzi ya kijani akionekana akijaza dumu zake za njano na maji kutoka kwenye bomba ndani ya jengo. Huku mwanaume aliyevaa shati jeusi na barakoa amesimama karibu na yeye pia akishika dumu yake.

Katika mazingira hili tunapata watu wawili wakitembea mbali na mnyama aliyekufa ambaye mifupa yake inaonekana hapo mbele. Eneo hili ni kavu, shamba kame na miti moja nyuma yao. Anga haina mawingu na hili linaonyesha hali halisi ya ukame na athari zake katika mifugo na jamii za wafugaji.

Ni mfanyakazi wa afya ambaye ni mwanamke aliyevaa shati lenye milia ya bluu na nyeupe huku akimwangalia mtoto mchanga kwenye incubator . incubator nyingine yenye mtoto inaonekana nyuma yake. Hali hii inaonekana kuwa katika kitengo cha watoto wachanga hospitalini huku mfanyakazi wa afya akitoa huduma maalum kwa mtoto huyu mchanga.

Katika tukio hili tunapata mwanamke mmoja akipata chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya, wote wamevaa barakoa huku mfanyakazi wa afya amevalia vesti nyeusi na kaptura. Huku mwanamke anaye pokea chanjo ameketi kwenye kiti jekundu. Wako chini ya hema na hii inaashiria kampeni ya chanjo au kambi ya matibabu.

Ni mfanyakazi wa afya labda nesi akiwa amevaa sare nyeupe, huku akimpa mtoto mchanga matone ya kinywani, huyu mtoto ameshikiliwa na mamake akiwa ameketi kwenye paja la mama yake. Mazingira hii ni kama mikambi ya afya au kliniki. Kwa nyuma, tunaona vifaa vya matibabu na inaonyesha mpango wa afya wa umma.

Katika kliniki hili ambapo kuna wataalamu wawili wa meno wanahudumia mgonjwa. Mtaalam mmoja akiwa amevaa koti nyeupe la maabara na barakoa ya bluu, anajaribu kumtibu mgonjwa mdomoni huku wapili ambaye anasaidia katika utaratibu huu amevaa fulana ya kijani kibichi na miwani ya kujikinga na vifaa mbalimbali vya meno na mashine ikiwemo monita inaonekana nyuma, vikionyesha kliniki ya kisasa.

Katika darasa hili tunapata mwalimu aliyevaa shati jeupe na barakoa, huku akisimama mbele ya darasa. Anawakabili wanafunzi kadhaa ambao wameketi kwenye madawati na pia wamevaa barakoa. Ubao mweusi upo nyuma ya mwalimu, na maandishi fulani juu yake. Hali hii inaonyesha mazingira ya darasa, wakati wa masomo, huku ikisisitiza tahadhari za kiafya.

Ni barabara iliyoharibika na sehemu kubwa ikiwa imesombwa na maji huku watu kadhaa wamesimama kwenye sehemu iliyobaki ya barabara, wakiangalia eneo iliyomomonyoka ambapo maji ya matope yanatiririka. Hili inaashiria kwamba barabara imekatika kutokana na mafuriko kubwa ya mvua, na hivyo kuifanya isipitike.

Ni katika hali ya utaratibu wa matibabu ya meno ambapo wataalamu wawili wa meno, wote wakiwa wamevaa makoti meupe na barakoa, wanahudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mtaalamu mmoja anafanya kazi kikamilifu kinywani mwa mgonjwa, huku akitumia vifaa vya meno. Huku mtaalamu mwingine anaonekana kusaidia na mazingira haya yanaonyesha ni ofisi safi yenye mwanga wa kutosha wa daktari wa meno.

Mwanamke anayetabasamu ameinama karibu na bomba linalotiririsha maji, huku akijaza dumu kubwa lake la njano. Yuko katika eneo la makaazi la nje na nguo zikiwa zimetundikwa kwenye kamba nyuma yake. Hii inaashiria maisha ya kila siku hasa kazi ya kuchota maji katika jamii.

Ni mazingira ya dharura za matibabu na watu wawili waliovaa sare nyekundu zenye misalaba ya matibabu, na wahudumu wa kwanza, wapo hapo. Mmoja amesima karibu na kitanda cha wagongwa na mgonjwa juu yake, huku mwingine aliyevaa suruali nyeupe pengine nesi akiongea nao.

Tanki jipya la maji limeinuliwa juu sana ikiwa iko na muundo wa chuma cha mabati, huku wafanyakazi wawili wakionekana kwenye jukwaa karibu na hilo tanki. Tanki hilo pia limetengenezwa na fremu imara ya chuma, ikionyesha miundo iliyokusudiwa kwa usambazaji wa maji kwa jamii.

Wafanyakazi wawili wa usafi waliovaa sare zinazoepuka uchafu wako katika barabara wakisafisha rundo la takataka. Huku wakiwa kwenye eneo la kijiji moja ambayo inaonekana kwa vibanda na mimea mikavu iliyokua nyuma yao.

Mtu aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga yaani PPE , ikiwemo gauni, kofia, barakoa na glovu ikionyesha talamu ya matibabu na anaonekana akirekebisha glovu zake. Huku nyuma kuna ngazi na meza yenye vifaa vya matibabu, ikionyesha kituo cha afya.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara anampa mtoto mdogo sindano. Mtoto huyu ameshikiliwa na mtu mzima, pengine mama yake ambaye anaangalia utaratibu huo. Katoni ya baridi yenye ishara ya Kiingereza stop , inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya chanjo au huduma ya matibabu ya jamii.

Mtalaamu wa matibabu huyu, ambaye pengine ni nesi, amevaa sare nyeupe na bluu, anamhudumia mgonjwa mmoja hapa. Nesi huyu ameegemea mbele na anaonekana akifanya utaratibu kwenye mkono wa mgonjwa. Labda anaweka sindano au kipimo cha damu akitumia kifaa cha matibabu chenye rangi ya waridi.

Katika kundi hili la wanawake wanne wa kutoka jamii ya asili ya Wamaasai ambapo wanne kati yao wamebeba majerrican makubwa ya njano ambao wameweka vichwani mwao na huku wamepambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali na mavazi ya kitamaduni. Mwanamke aliye mbele anaitazama kamera akiwa amekunja mkono.

Tunayo chupa ya virutubishi vya Sol-D vitamin inayotoka kwa gymnastic nutrition na ina vidonge thelathini vinavyosaidia mifupa ,moyo , misuli na kinga ya mwili. Vidonge vilivyoko ndani ni mchanganyiko wa rangi nyeupe na chungwa.

Katika mazingira hii, kunao mwanamke mmoja aliyevaa barakoa, huku akiosha mikono yake kwenye kituo cha maji. Kituo hiki kina tanki kubwa jeusi lenye maandishi ROTO na UNICEF kuonyesha kuwa ni kituo cha maji na usafi kilichofadhiliwa na UNICEF. Mbele yako mtoto mdogo mmoja anamwangalia huyu mwanamke.

Daktari wa kiume aliyevaa koti jeupe la maabara anachunguza mkono wa mgonjwa wa kike mdogo . Mgonjwa ameketi kwenye kinachoonekana kuwa kitanda cha uchunguzi. Macho ya daktari huku yanatulia na mguso wake wa upole unaashiria mashauriano ya kimatibabu au uchunguzi wa kimwili.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa barakoa huku akimpa mtoto mchanga sindano. Mtoto huyo ameshikilia mamake ambaye pia amevaa barakoa na anaonekana kuwa mlezi wa mtoto huyu. Eneo hili linaonekana kuwa ni kliniki na ikionyesha chanjo au utaratibu wa kimatibabu kwa watoto wachanga.

Chupa nyeupe ya vidonge vya Ibuprofen ikiwa imewekwa wazi kwenye sehemu ya bluu . Lebo Ibuprofen inaonekana wazi ikitambulisha dawa, huku chupa zingine kadhaa za dawa zilizofifia zikionekana hapo nyuma zikionyesha mukthadha wa dawa.

Ni kifurushi cha Azomax ambayo ni dawa ya kuua vijidudu. Sanduku yake linaonesha lina vidonge sita vilivyopakwa na ni antibiotic ya wigo mpana. Kunayo pia mbele yake pakiti ya blister yenye vidonge vitatu vya nyeupe vinaonekana mbele hapo.

Kwenye kituo hiki kuna aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya bluu huku akiwa amebeba chupa iliyojaa kiowevu cha kijani. Kando yake kuna masanduku mengi ambayo ni meupe na zikiandikwa kwa Kiingereza covax ambayo inaadhirisha ni ushughulikaji wa usambaji wa vifaa vya matibabu.

Kwenye barabara hili ambayo limejaa na maji mengi huku maji zikitiririka zikienda chini kuna wanaume wawili mmoja akiendesha pikipiki mwingine akimshikilia. Hii inaonyesha hali ngumu ambayo imesababishwa na mvua mingi katika hilo eneo.

Madaktari wa meno wa kiume wawili, wanahudumia mgonjwa wa kike katika kliniki ya meno, madaktari hawa wote wamevalia sare za hospitali, barakoa na glovu ikionyesha mazingira ya kitalamu ya matibabu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefungua mdomo wake akionyesha kuwa anafanyiwa matibabu ya meno.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ya nywele ya bluu na barakoa, anaonekana akifanya kazi katika kituo cha uzalishaji na anaunganisha masanduku mekundu na ya manjano karibu na chupa kadhaa za rangi nyeusi, ambazo pengine ni bidhaa za matibabu. Mandhari hii inaashiria umakini katika usafi na maandalizi ya bidhaa.

Daktari wa macho anachunguza macho ya mgonjwa mmoja kwa kutumia darubini ya Slitlam. Daktari huyu amevaa koti jeupe la maabara na anaangalia kupitia kifaa hicho huku mgonjwa akiwa ameketi na kidevu chake kwenye sehemu ya kuegemeza. Chumba kina kuta za buluu ikonyesha mazingira ya kitaalam ya matibabu.

Ni mpangilio wa matibabu kwa ajili ya chanjo ya polio huku chupa ndogo iliyoandikwa kwa Kiingereza polio vaccine injection only 10ml iko hapo mbele, ikiambatana na sindano iliyofunguliwa na nyuma yake kuna sehemu za stethoskopu kifaa cha kawaida cha matibabu, zikionekana zikiwa zimefifia ikionyesha mazingira ya huduma za afya.

Jamaa huyu aliyevaa suti nyeupe ya kujikinga na barakoa na glovu za bluu amepiga magoti yake chini katika eneo linaonekana kuwa ni ghala ama ni mahali ya kuhifadhi bidhaa. Anashughulikia vyombo vikubwa vya kemikali na ameonyesha anafanya kazi inayohusisha vifaa hatari na ufishaji za viwanda, huku kwa rafu kuna bidhaa mbalimbali.

Katika tukio hili la umma, kuna umati mkubwa ambapo baadhi wamevaa barakoa na glavu za bluu huku wakikusanyika hapo nje. Na baadhi yao wanaonekana kua maafisa, kwani wamekaa katikati na baadhi yao wakiwasiliana na umati. Hili linaonyesha uzinduzi au mradi wa jamii ambapo maandhari yake inaashiria jitihada za pamoja.

Kwenye barabara hili wakati wa mvua huwa linajaa sana na maji. Tunaona tuktuk mbili za manjano zikipita hapa na maji yakimwagika yakuzunguka. Mandhari hii inaashiria mvua kubwa na hali ngumu za barabara wakati wa mvua mingi.

Katika kituo hichi kuna daktari mmoja wa kike aliyevaa sare ya kijivu akiongea na mgonjwa wa kike aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mtaalamu huyu ameshikilia ubao wa kuandika na kalamu, akionyesha mashauriano na kurekodi habari. Vifaa vya meno na monitor vinaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno.

Kwenye jengo hili kuna wanaume wawili waliovaa mavazi kamili ya kujikinga, yaani PPE , ikiwemo suti nyeupe, barakoa na glovu, huku wakifanya kazi ya kuua viini na vidudu ndani ya nyumba hili. Mtu mmoja yuko mbele akitumia kifaa cha kunyunyizia chenye tanki la bluu akiwa ameweka mgongoni huku mwingine akiwa amefikia kwa nyuma naye akifanya kazi.

Ni tukio la machafuko na hatari la ajali ya lori ya mafuta. Lori moja kubwa la mafuta limepinduka barabarani, huku zingine zikiteketea kwa moto na moshi mzito ikitoka. Watazamaji kadhaa wamekusanyika, baadhi yao wakionekana kuwa na wasiwasi, wakionyesha ukali wa tukio hilo.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa mavazi ya bluu na barakoa anampa chanjo mtu aliyeketi ambaye pia amevaa barakoa. Eneo inaonekana kuwa ni kituo cha kutoa chanjo cha nje na kukiwa na watu wengi wakisubiri nyuma yao, hili linaonyesha mandhari yenye mpango wa afya ya umma, labda ni kampeni kubwa la chanjo kama ile ya Covid-19.

Mfanyakazi mmoja wa afya aliyevaa miwani, koti jeupe la maabara na barakoa anatayarisha sindano huku mkono yake ikishikilia kwa uangalifu chupa ndogo na sindano ikionyesha maandalizi ya chanjo au sindano tu ya kawaida, huku watu wengine wakionekana kwa nyuma na hii inaonyesha mazingira ya afya ya umma.

Wakati wa mvua barabara hili huwa linajaa na maji mengi huku magari kadhaa yakiwemo gari dogo za tuktuk na basi ndogo yanapita kwenye maji mengi yakisababisha mchiririzi ya maji. Watu wenye miavuli pia wanaonekana nyuma wakisisitiza hali ngumu ya hewa wakati wa mvua mingi.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa sare nyeupe na nyekundu anampa mtoto mchanga matone ya kinywa, ambaye anashikiliwa na mamake fanyakazi huyu wa afya anazingatia mdomo wa mtoto, akishikilia kidude kidogo cha kudondeshea ,mwanamke huyu aliyeshikilia mtoto amevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya waride.

Mtaalam wa mambo wa afya akiwa amevaa koti jeupe anampa mtoto mchanga matone mdomoni. Mtoto huyo ameshikiliwa na mamake ambaye anaangalia kwa maakini utaratibu huo. mandhari hii unaashiria uchunguzi wa kimatibabu na pia chanjo ya watoto.

Kuna wanawake wawili wameketi kwenye kitanda kwenye chumba na nguo zikining'inia nyuma. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya bluu ameshikilia kitabu iliyo wazi na kuonyesha jambo fulani kwa yule mwanamke mwingine, ambaye naye anatazama chini. Televisheni pia inaonekana upande wa kulia, na mpangilio kwa jumla inazingatia mazingira ya nyumbani.

Ni maonyesho ya sehemu ya nje ya choo cha uma, kinachojulikana kwa maandiko wa kipekee kwenye paa la ukuta. Kuna mwanaume aliyevaa shati yenye mistari, anaonekana karibu na lango la kuingilia. Kwa nyuma, miti na mijengo ya mjini yanaweza kuonekana, huku pia mawingu kwenye anga zikionekana juu.

Mtaalamu wa huduma ya afya aliyevaa nguo vya rangi bluu anatoa matone ya dawa ya kumeza kwa mtoto mchanga aliyelazwa kwenye meza ya kufanya uchunguzi. Mwanamke mmoja amesimama hapo kando yao anakaa kama mama wa mtoto na mazingira yanaonekana ni za hospitali kwa ujumla za utunzaji ya watoto huku mfanya huduma akitabasamu na mtoto.

Hili ni maonyesho ya mambo ya ndani ya ambulence ambayo imebeba vifaa mbalimbali za matibabu ikiwemo ile ya kupima shinikizo la damu na kile pia kunaonekana tanki za oxygen zimewekwa pale nyuma ya paneli yenye mlango ya rangi ya machungwa. Pia kuna kitanda cha mhudumu wa matibabu kilicho na kamba ya salama kikionekana upande wa kushoto.

Kuna mhudumu wa afya aliyetambuliwa kwa koti cheupe la maabara na miwani inayoning’inia shingoni, huku akimdunga sindano mtoto mdogo. Mpangilio inaonekana kuwa ya nje au katika mazingira ya kawaida, huku ikipendekeza ni mpango ya afya ya jamii au mazingira yasiyo ya kimatabibu.

Kuna mfanyakazi wa afya ambaye anadunga sindano kwenye mkono wa juu wa mwanamke mwingine. Mwanamke huyu amevaa barakoa na ana nywele za dreadlocks . Upande wa kulia kuna chombo cha kuweka dawa ya chanjo. Tukio hili kwa jumla linaonekana kutokea ndani ya kliniki au kituo cha kutoa chanjo.